Mtaalamu wa dawa mbalimbali za mifugo na mimea akiendelea kukagua ubora wa mbolea hizi ambazo zimeandaliwa mahususi kwa ajili ya kutumika katika mimea, ili kuweza kuimarisha mimea hiyo na kuifanya iweze kuzaa mazao yaliyokuwa bora na yenye afya.

Duka maalumu linajohusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali za mfugo na mimea, dawa hizo zikiwa zimepangiliwa katika rafu kwa mpangilio maalum na mathubuti. Utakaorahisisha zoezi la kuuza pale wateja watakapokuja, kwani kuwawezesha kuchagua bidhaa kulingana na uhitaji wao.

Mwanadada huyu anaejishunghulisha na shunghuli ya kuuza dawa mbalimbali zinazotumika na mifugo na mimea, akiwa amezipangilia kwenye rafu kwa mpangilio maalumu utakaomwepesishia zoezi la kuuza pale wateja watakapokuja, na kuchagua kulingana na uhitaji wao .

Watalaamu mbalimbali wa mifugo na mimea wakiendelea kushauriana njia na namna ambazo zitawapelekea kuweza kupata dawa zitakazotibu maradhi mbalimbali, yanayokidhi mimea na mifugo, kwa kipindi kirefu bila kupata tabu ya aina yeyote.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza dawa mbalimbali, zinazotumika na mifugo na mimea kwa ajili ya kuweza kuimarisha afya ya mimea hiyo au mifugo hiyo, ambayo zimetumika dawa hizi kwa ajili ya kuendeshea shughuli hizo. Dawa hizi zikiwa zimepangiliwa vizuri katika mpangilio maalumu ili kuweza kumhakikishia mteja anayehitaji kuchagua dawa kulingana na uhitaji wake, aweze kuchagua kwa urahisi.

Kundi la vijana wanaojituma, wakiendelea na zoezi la kushusha dawa, ambazo zimeekwa kwenye kifungashio maalumu. Dawa hizi zinatarajia kuweza kuimarisha mimea na kufanya iweze kuzaliana vizuri, na kuleta mazao yaliyokuwa bora kabisa, ili kuweza kuwanufaisha wakulima wake.

Kifungashio maalumu kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia dawa maalumu, iliyoandaliwa kwa ajili ya vifaranga. Dawa hii inawasaidia vifaranga kuimarisha afya zao na kuwafanya waweze kujikinga, kutokana na mafua na maradhi mengine yanayowashambulia vifaranga.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara. Wakiwa tayari wameshakamilisha zoezi la kuvuna zao hilo la nanasi. Sasa wanaendelea na zoezi la kulikusanya na kufungasha na kutia kwenye vyombo maalumu. Vitakavyosaidia zoezi la usafirishaji na kupeleka katika eneo la kuchakata ili yaweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi, wakiendelea kuyakusanya mahindi hayo baada ya kuwa amekwisha hitimisha zoezi la kuyavuna tayari kwa ajili ya kupelekwa katika eneo la kuchakata na ili waweze kuandaliwa kuweza kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Sehemu ya shamba kubwa linalotumika kwajili ya kuendeshea shughuli za kibiashara cha zao hili la vitunguu, ambavyo tayari vimeshakua na kunawiri vizuri kuanza kuwapa matumaini wakulima wake, faida iliyokuwa mbeleni kuipata.

Baada ya kuwa wakulima hawa wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wamekwishamaliza zoezi la kuvuna zao lao hilo la viazi kwenye shamba lao, wameandaa vizuri na kulifungasha, ili waweze kupeleka katika eneo la kuchakata, viweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Mwanamke anaejihusisha na kilimo cha kibiashara, akiendelea kukagua na kuangalia ubora wa mazao yake hayo, ili aweze kuangalia namna ya kupanua wigo wake wa mazao na faida zinazopatikana kutokana na mazao hayo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea kulikusanya na kulifungasha vizuri zao hilo, tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la kuchakatwa na kuliandaa vizuri ili liweze kupelekwa sokoni na kuuzwa, ili wakulima hawa waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kufungasha zao lao hilo, baada ya kuwa wamekamilisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na kuanza kuuzwa, ili waanze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo la viazi kwa ajili ya kuweza kuliandaa vizuri kabisa na kuweza kuliweka sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao hilo la kibiashara, ambalo linatarajiwa kuwapa manufaa yaliyokuwa makubwa kabisa.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na kilimo cha kibiashara cha mahindi, akiendelea kuyaandaa vizuri mazao yake hayo baada ya kuwa amekwisha yavuna, ili aweze kuweza kuyapeleka sokoni na kuanza kunufaika kupitia zao lake hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la karoti, wakiwa tayari wamekwishakamilisha zoezi la kuvuna zao hilo tayari na kulifungasha vizuri, ili kuweza kulisafirisha na kupeleka katika eneo litakalo andaliwa na kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Mwanaume mkulima anaejihusisha na shughuli za kilimo cha biashara cha zao hilo la mahindi, akiendelea kukagua ubora wa mazao yake hayo anayotarajia kumpatia faida iliyokua kubwa kabisa, baadaye atakapoyavuna mazao hayo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha mazao hayo, wakiwa tayari wameshakamilisha zoezi la kuyavuna, kisha kuyaweka kwenye vyombo maalumu ya kuhifadhia mazao hayo, tayari kupeleka katika eneo la kuchakata ili yaweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni, tayari kwa wakulima hao waanze kufaidika kupitia zao hilo.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hili la karoti, akiendelea kulikusanya vizuri kwa ajili ya kuliweka sawasawa na kuweza kwenda kuliandaa, ili aweze kulipeleka sokoni, na kuanza kunufaika, kupitia manufaa yanayopatikana kutokana na zao hili la kibiashara.

Mwanamke huyu anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la mahindi, akiendelea na zoezi la kuyakusanya mahindi yake vizuri baada ya kuwa amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna, akiyaandaa kwa ajili ya kupeleka katika eneo la kuchakata ili yaweze kuandaliwa vizuri na kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika kupitia zao lake hilo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hilo la viazi, tayari kwa ajili ya kuliandaa na kulipeleka katika eneo la kuchakata ili liweze kupelekwa sokoni na wao waanze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Mkusanyiko wa wakulima wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara cha zao la kahawa, wakiendelea kukagua zao hilo baada ya kuwa wamekwisha kukamilisha zoezi la kuvuna mazao hayo, tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa vizuri na kuweza kupelekwa sokoni ili kuweza kuuzwa.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hili la kahawa, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao hili kwa ajili ya kuweza kwenda kulichakata na kuliandaa vizuri, ili liweze kupelekwa sokoni na kuanza kunufaika kupitia manufaa makubwa yanayotokana na zao hili la kibiashara.

Wafanyakazi wa kiwanda maalumu wakiwa wamevalia nguo zao za kazi na wakitumia zana, wakiendelea na zoezi la kuliandaa shamba hili linalotarajiwa kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kibiashara. Mazao yatakayolimwa katika shamba hili yatatakiwa yawe mengi yatakayoisaidia kampuni hii kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mfanyakazi wa kampuni inayojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiwa tayari amekwisha valia mavazi yake ya kazi akiendelea na zoezi la kuvuna mazao hayo na kuyaweka kwenye chombo maalumu, kilichoandaliwa mahususi kwa ajili ya zoezi hilo.

Wanawake wakulima wanojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kufanya tathmini na kukagua mazao yao hayo yanayotarajiwa kukua na na kuzaliana vizuri, ili yaweze kuwanufaisha hapo baadaye.

Sehemu ya ardhi iliyotumika kwa ajili ya kuendeshea shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la vitunguu, likiwa tayari limekwishavunwa na vitunguu hivyo vikiwa vimekusanywa eneo moja ili kuweza kurahisisha zoezi la kukusanya vitunguu hivyo, na kuvipeleka katika eneo la uchakataji ili viweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Wafanyakazi wa kampuni inayojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuvuna mazao yao, ambayo tayari yamekwisha kua na kukomaa vizuri kisha wakiyaweke kwenye vifaa maalumu alivyoviandaa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao la viazi, wakiendelea na zoezi la kuvuna zao lao hilo, ili waweze kuliandaa na kupeleka katika eneo la kuchakata waanze kupata manufaa yanayotokana na zao hilo.

Wakulima wanaojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hili la kahawa, wakiendelea na zoezi la kulikusanya na kulifungasha vizuri baada ya kuwa mawekwishamaliza zoezi la kuvuna zao hilo, tayari kwa ajili ya kupeleka eneo la kuchakata ili liweze kuandaliwa na kuweza kupelekwa sokoni ili waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo cha kibiashara waki endelea na zoezi la kukusanya mazao yao ambayo tayari wameshakamilisha zoezi la kuyavuna, ili waweze kuyakusanya kwa wepesi na urahisi na kuyapeleka katika eneo la kuchakatwa, ili aweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni waanze kunufaika kupitia zao lao hilo.

Eneo la shamba kubwa lililotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo la karoti, likiwa tayari limekwisha vunwa na kukusanywa eneo moja tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la kuchakata, ili iweze kuandaliwa na kupelekwa sokoni.

Shamba lililotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kibiashara cha mazao hayo, ambayo tayari yamekwishavunwa na kuwekwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhia mazao hayo, tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la kuchakata na kisha sokoni ili tayari manufaa yake yaanze kuonekana.

Wakulima wawili wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo, wakiendelea kushauriana na kupeana mipango mbalimbali; itakayowezesha kufikia malengo yao ya kuhakikisha wanapata mazao yaliyokuwa mengi zaidi na ubora mkubwa kabisa, ili uweze kupata manufaa makubwa watakapoyauza.

Zao la kibiashara linalofahamika kama nyanya, likiwa tayari limekwishavunwa na kuwekwa katika vyombo maalumu, tayari kwa ajili ya kuweza kulisafirisha na kulipeleka katika eneo la kuchakata na kuandaliwa vizuri ili liweze kupelekwa sokoni.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha kibiashara aina ya zao hilo la hoho, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna na kuyafungasha kwenye vifungashio maalumu tayari kwa ajili ya kuweza kupelekwa sokoni na kuanza kunufaika na zao lake hilo.

Mwanamke mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hili la kahawa, akiendelea na shughuli za kulifungasha zao hilo vizuri baada ya kufanikisha zoezi la kuvuna, tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo linalohusika na uchakataji wa zao hilo, ili kuweza kuliandaa na kuweza kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wanajihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiwa tayari wamekwisha kamilisha zoezi la kuyavuna mazao yao hayo na kuyatia kwenye vifungashio maalumu; tayari kwa ajili ya kupeleka katika eneo la kuchakata ili yaweze kuandaliwa na kuweza kupelekwa sokoni, ili waanze kunufaika kupitia mazao yao.

Wakulima wawili wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, wanaendelea kushauriana na kuangalia namna mbalimbali zitakazowawezesha kufikia malengo yao ya kupata mazao mengi kabisa yatakayo wapatia faida iliyokuwa kubwa hapo baadae.

Mwanaume mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kukagua na kufanya tathmini fupi itakayomuwezesha kuyafanya mazao yake hayo yaweze kukua kwa haraka na kuwa na afya iliyokuwa bora kabisa, ili kuweza kuangalia namna ya kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Mwanaume huyu mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kukagua mazao yake hayo yanayotarajia yaweze kukua vizuri na kuwa mengi ili aweze kupata manufaa makubwa hapo baadaye atakapoenda kuyauza.

Mwanaume mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, akiendelea kukagua ubora wa bidhaa zake hizo za nyanya, ambazo ameziotesha kwa uangalifu mkubwa na umakini wa hali ya juu ili kuweza kuhakikisha anafikia malengo yake na kupata faida iliyo kubwa.

Mwanamke mkulima anaye jihusisha na kilimo cha kibiashara cha nanasi, akiwa na furaha tele inayodhihiri usoni mwake kuashiria manufaa makubwa anayoyatarajia kupitia mavuno yake haya aliyo yavuna kwenye shamba lake.

Mkulima anaye jihusisha na shuhuli za kilimo cha biashara cha zao hilo la ndizi, akiendelea kulipangilia vizuri baada ya kuwa amekwisha kamilisha zoezi la uvunaji wa mazao hayo, ili aweze kuyapeleka katika eneo la uchakataji na kuyaandaa ili yaweze kupelekwa sokoni na kuyauza aanze kupata manufaa yanayo tokana na zao hilo.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hilo la ndizi, akiendelea kuvuna zao lake hilo baada ya kuwa migomba yake imeshazaa vizuri kabisa tayari kwa ajili ya kuandaliwa na kupelekwa sokoni ili mkulima huyo aweze kunufaika kupitia zao lake hilo.

Mwanamke mkulima anaejihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashra cha zao la mahindi, akiwa tayari amekwisha kamilisha zoezi la kuvuna mazao yake na kuyakusanya vizuri. Tayari kwa ajili ya kuweza kuandaliwa na kupelekwa sokoni ili aanze kunufaika kupitia zao lake hilo.

Wakulima wawili wakiendelea kushauriana na kupeana tathimini, mbali mbali zitakazo wawezesha, kutanua wigo wa mapato yanayo patikana kwenye shamba hilo, kwa kuangalia na kuongeza ubora wa bidhaa na mazao yanayo patikana kwenye shamba lao.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo wakiendelea na zoezi la kuvuna zao lao hili la viazi ambavyo tayari vimekwishakomaa ili kwa ajili ya kuweza kuipeleka katika eneo la kuchakata ili viweze kuandaliwa na kupeleka sokoni waanze kunufaika kupitia zao hilo.

Eneo la ardhi lililotumika kwa ajili ya kuendeshea shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa kabisa ya kilimo cha umwagiliaji. Kilimo hiki kinamwezesha mkulima kuweza kufanya shughuli zake hizi za kilimo, bila kuzingatia na kutegemea mvua.

Wakulima wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi na kutumia zana maalumu wakiendelea na zoezi la kuliandaa shamba hili linalotarajiwa kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kibiashara, kilimo hicho ambacho kitawasaidia wakulima hawa na kuwapatia faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kilimo cha biashara, wakiwa wamekaa wakiendelea na zoezi la kukusanya zao lao hilo la viazi na kuviweka kwenye vyombo maalumu walivyokwisha kuviandaa baada ya kukamilisha zoezi la kuvuna zao hilo; tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Wakulima wakiendelea kukagua mazao yao waliyoyaotesha kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa na kitaalamu zaidi. Mifumo hii wanayoitumia inatarajia kuwapatia mazao mengi zaidi yatakayo wawezesha kupata kipato kilichokuwa kikubwa kabisa.

Wanawake wawili wakulima wakiendelea kukagua mazao yao hayo waliyoyapanda kwa kutumia njia na mfumo wa kitaalamu ili kuweza kuhakikisha wanafikia malengo walioyaweka kulima mazao yao hayo, na kupata faida iliyo kubwa kabisa.

Mkulima akiendelea kukagua mazao yake aliyootesha kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu zaidi; kilimo cha umwagiliaji. Kilimo hichi kinamuwezesha mkulima huyu kuendesha shughuli zake za kilimo, bila kutegemea mvua kwa kiasi chochote.

Mimea inaendelea kuchipua, na kukua vizuri, pamoja na kustawi na kunawiri, yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inatarajiwa kuzaa mazao yaliyokuwa bora na yenye afya, yatakayo msaidia mkulima wake kupata faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Sehemu inayomilikiwa na mkulima anayejihusisha na kilimo cha kuotesha mbegu, mimea yake ikiwa tayari imepea kwa rangi ya kijani kibichi na kuonyesha ishara ya kuendelea kustawi na kunawiri vizuri. Mimea hiyo inatarajiwa kukua vzirui na kuweza kumpatia mazao yaliyokuwa mengi yatakayompatia faida iliyokua kubwa kabisa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika uendeshaji wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi wa mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea ilikua na kustawi vizuri na kunawiri, yenye rangi ya kijani kibichi, iliooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri uliyooteshwa na kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyo stawi na kunawili vizuri lenye rangi ya kijani kibichi, iliyotosha kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalumu, katika utendaji kazi wake mfumo huu unamwezesha mkulima kuweza kufanya shughuli zake za kilimo bila kuzingatia hali inayohusika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamsaidia mkulima na kumuwezesha kuendelea na shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia eneo husika.

Shamba linaloendelea kuandaliwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa ni cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, Mfumo huu unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Kilimo hiki ni muhimu sana kwani kinamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kutegemea hali ya eneo husika.

Eneo la shamba lililolimwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia zaidi kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo namwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Eneo la shamba linaloendelea kulimwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu, kwani unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na chakiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali muhimu katika utendaji kazi wake, mfumo huu wa kilimo kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali zinazohusika katika kurahisisha zoezi hilo la kilimo. Mfumo huu wa kilimo unamsaidia mkulima na kumuwezesha kuweza kuendelea na shughuli zake katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa shambani akiendelea kuliandaa shamba lake kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni mzuri na unamwezesha mkulima kuweza kufanya shughuli zake hizo za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kuliandaa shamba lake kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima akiwa katika trekta akiendelea kulima kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia. kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mashine hizi na mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea na kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendajikazi wake, mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia kilimo cha kisasa na teknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni muhimu, kwani unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu muhimu unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia; kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huo ni muhimu kwani unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, na cha kitekenolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake; mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuendeleza shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima anayejihusisha wa mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake, mfumo huu unamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneno husika.

Mkulima huyu anayetumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kutumia mashine katika shughuli za kilimo umewasaidia wakulima wengi, kwani inawawezesha wakulima kuweza kuendeleza shughuli zao za kilimo katika sehemu yoyote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia, unaohusisha matumizi ya mashine mbalimbali na maalumu katika utendaji kazi wake, mfumo huu unatarajiwa kumsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo, katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kampuni inayojihusisha na kilimo cha kibiashara, inayotumia mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu ni mzuri kwani unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli hiyo muhimu ya kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Mkulima anayetumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa, kwani inamuwezesha kuendesha shughuli yake ya kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea hali ya eneo husika .

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na teknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake. Kilimo hiki ni kizuri kwani kinamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti na za kisasa zaidi, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti iliyostawi na kunawiri vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi.

Eneo maalumu lililotayarishwa kwa ajili ya kuendeshea shughuli ya kufuga samaki, kwa kuwatengenezea samaki hao mazingira rafiki ili wasijihisi kama wapo ugenini na kuwawekea maji yaliyokuwa masafi na salama kwa ajili ya ukuaji wao.

Zoezi la ufugaji wa samaki likiendelea kwa kutumia njia madhubuti za kisasa kabisa, katika eneo hili lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti iliyoota na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi.

Eneo la msitu uliozungukwa na uoto wa asili, likiwa na maji yaliyotuama katikati, mimea hiyo iliyoota katika eneo hili ina rangi ya kijani kibichi. Ikiwa ni ishara ya kustawi kwa mimea hii na kupatikana kwa mvua katika eneo hili.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubishi muhimu na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponi, kinacho husisha matumizi ya maji yaletayo vilutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yeny rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubiso maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri na yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihydroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yanayotoa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mkulima anaendelea kuihudumia mimea yake iliyostawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, Kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyonawiri na kukua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho muhimu mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea pekee, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mwanadada akiendelea kukagua mimea yake iliyostawi na kunawiri vizuri, aliyootesha kupitia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea inayoendelea kukua vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo kilimo cha kisasa cha "kihaidroponiki", kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa wa kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ukujaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa njia ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyopatiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwaajili ya ukuwaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi na kunawiri vizuri kabisa yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwaajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi. Kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Vifaa vya kisasa na vya kitaalamu vinavyotumika katika mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa vitutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kusitawi vizuri na kunawiri, yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho muhimu na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea pekee, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi vizuri yenye rangi kijani kibichi iliyotosha kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kihaidrokroniki, kinachohusisha matumizi ya maji pekee yaliyotoa virutubisho maalum na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo, Cha kihaidroponiki kinachohusisha matumizi ya maji yaletayo virutubisho mbalimbali na maalum bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo Cha kihaidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali muhimu kwa ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri kabisa iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha haidroponi, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo katika utendaji kazi wake.

mimea iliyo kuwa na iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha ki hydroponic kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea pekee bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia mfumo wa kilimo cha kisasa cha kiaidroponi, kinacho muwezesha mkulima kuendesha shughuli hizo kwa kutegemea maji pekee yaletayo virutubisho muhimu, na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kutegemea hali ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi kijani kibichi iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha "hydroponic", kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubishi mbalimbali na maalumu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea ilikua na kustawi vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi, iliooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo tiwa virutubisho mbalimbali na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponi,; kinachohusisha matumizi ya maji yaliyotiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Mimea ilikua na kustawi vizuri, iliooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kihaidroponiki, kinachohusisha matumizi ya maji yaliyo tiwa virutubisho maalumu na muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea, bila kuhusisha matumizi ya udongo.

Eneo la shamba kubwa, linalomillikiwa na kampun,i inayojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara kwa kutumia njia na mifumo ya kilimo cha kisasa na chakiteknolojia kinachohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Sehemu ya shamba kubwa linalo milikiwa na kampuni inayojihusisha na shughuli cha kilimo cha kibiashara iliyotumika kwa ajili ya kulima mazao haya; yanayotarajiwa kuzaliana kwa kiwango kikubwa kabisa kitakacho iwezesha kampuni yao kupata faida iliyokuwa kubwa.

Sehemu ya shamba kubwa, lililoandaliwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara. Kiwanda hiki kinatarajia kulifanya shamba hili liweze kuzalisha mazao yaliyo bora na yenye afya kubwa kabisa, ili kuweza kufanikisha malengo ya kupata mapato yaliyokuwa makubwa kutokana na shamba hili.

Sehemu ya shamba kubwa linalomilikiwa na kampuni inayojihusisha na kilimo cha kibiashara, likiwa linaendelea kukua na kunawiri vizuri. Shamba hili linatarajiwa kukua na kuleta mazao bora kabisa yatakayoisaidia kampuni hiyo kuweza kupata manufaa makubwa hapo baadaye.

Sehemu ya shamba kubwa la uyoga linalomilikiwa na kampuni inayojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara cha zao hilo likiwa limeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kukuza na kuzalisha uyoga kwa kiwango kikubwa kabisa kitakachoweza kuinufaisha kampuni hii.

Kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya ufugaji wa kuku, kikiendelea kuwafuga kuku hao kwa uangalizi mkubwa na umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha kuku hao wanakuwa na afya bora na kuweza kuzaliana kwa kiasi kikubwa, ili kuweza kupata manufaa yanayotokana na ufugaji huo.

Wafanyakazi wa kampuni wanaojihusisha na kilimo cha biashara katika zao hilo la vitunguu wakivikusanya kuviweka katika vifungashio maalumu tayari kwa kuweza kuandaliwa na kupelekwa sokoni ili iweze kuuzwa na kuanza kunufaisha kampuni hiyo kutokana na manufaa yanayopatikana kutokana na zao hilo.

Sehemu ya shamba kubwa inayomilikiwa na kiwanda kinachojihusisha na kilimo cha kibiashara. Kiwanda hicho kinaendesha shughuli hizi za kilimo kwa njia na mifumo ya kisasa na teknolojia, inayohusisha matumizi ya mashine mbalimbali katika utendaji kazi wake.

Wafanyakazi wa kiwanda kinachojihusisha na shuguli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kukagua mazao yao haya na kuangalia namna ya kuyafanya mazao hayo yaweze kuzaliana kwa kiwango kikubwa kabisa, ili kuweza kutanua wigo wa mapato yao.

Wafanyakazi wa kampuni inayojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, wakiendelea na zoezi la kuandaa bidhaa hizo ambazo tayari zimekwisha vunwa, ili waweze kuziweka katika mueko mzuri utakaowawezesha kuzipeleka sokoni na kuziuza ili waanze kupata manufaa yanayotokana na bidhaa hizo.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri kabisa yenye rangi ya kijani kibichi inayopatikana katika shamba lililokuwa kubwa linalomilikiwa na kampuni inayojihusisha na kilimo cha kibiashara. Mimea hiyo inatarajiwa kukua na kuleta mazao yaliyokuwa bora kabisa na kuinufaisha kampuni hiyo kwa manufaa makubwa.

Shamba kubwa linalomilikiwa na kampuni inayojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara, eneo hili linatarajiwa kuzaa mazao mengi sana na kuipatia kampuni hiyo faida iiyokuwa kubwa bila kushirikisha hasara ya aina yoyote.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyoota katika shamba linalomilikiwa na kampuni linajihusisha na kilimo cha kibiashara. Mimea hiyo inatarajiwa kuzaa mazao yalilyo kuwa bora na yenye afya tele, yalilyo kuwa mengi. Kwa ajili ya kuweza kupata manufaa yaliyokua makubwa, yanayotokana na mazao hayo.

Wafanyakazi wa kampuni inayojihusisha na kilimo cha kibiashara Wakiendelea kuliandaa na kulikusanya vizuri zao hilo la kahawa tayari kwa ajili ya kuweza kwenda kuichakata na kuliweka vizuri na kuliandaa kwa ajili ya kuweza Kwanza kunufaika kupitia manufaa na upatikana kutokana na zao hilo.

Wafanyakazi wa kiwanda kinachojihusisha na kilimo cha kibiashara cha zao hilo la nyanya, wakiendelea kulifungasha vizuri tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kampuni hiyo ianze kunufaika kupitia mazao hayo.

Wafanyakazi wa kampuni inayojihusisha na kilimo cha kibiashara, wakiendelea kuyaangalia kwa ukaribu zaidi mazao hayo ili kuweza kuhakikisha wanafikia malengo ya kiwanda hicho ya kupata manufaa yaliyokuwa makubwa kabisa kupitia mazao hayo.

Sehemu maalumu iliyoandaliwa na kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya kilimo cha kibiashara, eneo hili linatarajiwa kuzalisha mazao mengi kabisa yatakayosaidia kampuni hiyo kupata faida iliyokua kubwa bila kupata hasara ya aina yoyote.

Kiwanda kinachojihusisha na shughuli ya ufugaji wa ng'ombe, kikiendelea kuwahudumia ng'ombe hawa wanaotarajiwa kuleta mazao yatokanayo na nyama zao pamoja na maziwa, kwa kiwango kikubwa kabisa, ili kuweza kutanua mapato yao watakayoyapata mwaka huu.

Mimea iliyoota na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa na kampuni kubwa inayojihusisha na shughuli za kilimo cha kibiashara. Mimea hiyo inatarajiwa kuleta mazao yaliyokuwa bora na afya kwa ajili ya kuweza kuipatia kampuni hii faida iliyokuwa kubwa kabisa.

Sehemu ya shamba iliyoandaliwa na kutengenezwa vizuri inayotarajiwa kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji, kilimo hiki ni kizuri kwani kinamwepushia mkulima na kumsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo bila kuetegemea mvua.

Mwanaume mkulima anayejihusisha na shughuli za kilimo cha umwagiliaji, akiendelea na zoezi la kumwagilizia mimea yake hiyo, ili iweze kukua na kustawi vizuri. Mfumo huu wa kilimo unamwezesha mkulima kuweza kuendelea na shughuli zake za kilimo, katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea inaendelea kustawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Kilimo hiki ni kizuri kwani kinamsaidia mkulima, kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Sehemu ya shamba kubwa linaloendelea kupitia kipindi cha maandalizi kwa ajili ya matumizi ya kilimo hapo baadaye kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Kilimo hiki kinamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na wa kitaalamu cha umwagiliaji, uliopangiliwa vizuri na kuwekwa tayari kwa ajili ya kuweza kuanza shughuli zake. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia hali ya eneo husika na bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo inamsaidia mkulima na kumuwezesha kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia mvua.

Eneo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo kwa njia ya umwagiliaji. Njia hii na mfumo huu wa kisasa, wakitaalamu wa kilimo, unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo kutoka eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu na cha kiteknolojia zaidi, cha umwagiliaji ulioandaliwa na kupangiliwa vizuri zaidi. Mfumo huu wa kilimo unatarajiwa kumuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote, bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Kilimo hiki ni muhimu, kwani kinamsaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote pasi na kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo, katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mkulima anayejihusisha na kilimo cha umwagiliaji akiendelea kupangilia mifumo vizuri kabisa ili kuhakikisha mazao yake yanakua na kustawi vizuri. Njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Sehemu maalumu iliyotengwa na kuandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendeleza shughuli za kilimo. Sehemu hiyo inatarajiwa kutumika kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali kwa kutumia njia ya umwagiliaji, ili yaweze kuzaliana vizuri. Njia hii ya umwagiliaji inamuwezesha mkulima kuweza kupata mazao na kuendeleza shughuli zake za kilimo, bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokua na kunawiri na kustawi vizuri, iliyopea kwa rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila utegemea mvua.

Mimea inaendelea kukua vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kupata faida iliyo kubwa kubwa kabisa na kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu kinachohusisha matumizi ya maji ili kuendesha zoezi la umwagiliaji katika mfumo uliopangiliwa na kuwekwa vizuri. Njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kwenye shughuli za kilimo bila kutegemea mvua.

Eneo la ardhi lililotengwa na kudhibitiwa vizuri, linalotarajiwa kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa kutumia njia ya umwagiliaji. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kuzingatia na kutegemea mvua.

Mimea iliyo kua na kustawi vizuri na kunawili yenye rangi ya kijani kibichi iliyo oteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, njia hii ya kilimo inamuwezesha Mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Mimea iliyostawi na kunawiri vizuri, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha umwagiliaji. Mfumo huo ni mzuri kwani unamwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Shamba lililo andaliwa vizuri na kutumika kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa kutumia njia za mfumo wa kisasa na wa kitaalamu wa kilimo cha umwagiliaji, kilimo hiki ni kizuri na kinacho msaidia mkulima kuweza kuendesha shughuli zake za kilimo bila kutegemea mvua.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, kilimo cha umwagiliaji. Kilimo hiki kinamuwezesha mkulima kuweza kuendesha shughuli zake hizo katika eneo lolote bila kutegemea mvua.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na milima, pamoja na uoto wa asili ulioota na kusitawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, kutanda kwa anga lenye rangi ya bluu na nyeupe katika eneo hili, kunazidi kuimarisha uzuri wa kuvutia wa eneo hilo.

Eneo la kijiografia lililokuwa tambarare, lililozungukwa na nyasi pamoja na miti iliyostawi vizuri, kwa mbali kukidhihiri milima iliyokaa katika muweko maalumu, unaozidi kufanya eneo hili liwe na taswira na ya kupendeza na yenye kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye milima kiasi pamoja na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili, uliokusanya majani pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi. Kudhihiri kwa milima inayopatikana kwa mbali mwa eneo hili, kunazidi kulifanya eneo hili liwe na taswira ya kuvutia na kupendeza.

Mandhari ya kuvutia, eneo hili la kijografia lenye milima kiasi pamoja na uoto wa asili unaodhiri katika eneo hili wenye rangi ya kijani kibichi, kupatikana kwa anga linalotanda juu ya eneo hili kunazidi kuimarisha uzuri wa eneo hili.

Eneo la kijiografia lililo zungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa mlima mkubwa wenye taswira ya kipekee na ya kuvutia unao fahamika kama mlima Kilimanjaro, katika eneo hili ulio kua nyuma yake na anga lililo tanda vizuri, unazidi kulifanya eneo hili liwe la kupendeza na la kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye mwinuko kiasi, lililozungukwa na nyasi na miti iliyoota na kukua na kustawi vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi, anga linalodhihili katika eneo hili, linazidi kulifanya eneo hili liwe na mazingira ya kipekee.

Eneo la ardhi lililokuwa tambarare lililozungukwa na uoto wa asili ulioota na kukua na kustawi vizuri. Uoto huo ukiwa unakusanya nyasi ndefu pamoja na miti iliyokua na kunawiri yenye rangi ya kijani kibichi, eneo hili likiwa na sura ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijografia lilokuwa tambarare pamoja na kuwa na mlima lililozungukwa na uoto wa asili ulioota nakustawi vzuri wenye rangi ya kijani kibichi, kudhihiri kwa anga lililotanda juu ya eneo hili kunazidi kulifanya eneo hilo kuwa na taswira ya kipekee.

Eneo la kijografia lenye kuzungukwa na uoto wa asili pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri na mto unaopita katika mapito maalumu, kudhihiri na uzuri wa eneo hili kwa juu, kunazidi kufanya neno hili liwe na taswira ya kipekee na ya kuvutia.

Eneo la kijiografia lenye uoto wa asili uliozunguka katika eneo lenye milima na mabonde kiasi, uoto wa asili huo ukiwa umenawiri na kustawi vizuri na rangi ya kijani kibichi. Kudhihiri kwa makazi ya watu katika eneo hili, kunaashiria kupatikana kwa shughuli za kibinadamu katika hili eneo.

Mnyama mzuri mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabaka mabaka anayefahamika kama Twiga, akiwa karibu na eneo lililozungukwa na miti wa asili ulioota na kustawi vizuri. Kwa mbali, kukidhihiri majumba na makazi ya watu, vinavyoashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika eneo hilo.

Mnyama mzuri mrefu mwenye shingo ndefu pamoja na ngozi ya mabaka mabaka anayefahamika kama twiga, akiwa katika eneo alilozunguka na miti yenye majani madogo madogo na miba pamoja na nyasi ndefu eneo hili kwa mbali kukidhihiri majengo ya magorofa, kuashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika maeneo

Eneo la kijiografia lenye mazingira ya kuvutia na kupendeza, kudhihiri kwa maji yenye kuakisi muonekano wa anga lenye rangi ya bluu na nyeupe, na milima inaonekana kwa mbali kunazidi kulifanya eneo hili liwe la kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililokuwa tambarare lililozungukwa na uoto wa asili ulioachiana nafasi, na kukua na kusitawi vizuri wenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na kupatikana kwa mlima nyuma yake na jua linaonekana kwa mbali, kunazidi kulifanya eneo hili kuwa na taswira ya kuvutia na kupendeza.

Eneo la kijiografia lenye chanzo cha maji kilichozungukwa na uoto wa asili ulioota na kustawi vizuri na kupea kwa kijani kibichi, kudhihiri kwa anga lililotanda eneo hili kunazidi kulifanya eneo hilo, kua na taswira ya kipekee na la kuvutia.

Muonekano mzuri wenye kuvutia wa eneo hili la kijiografia, lililokuwa tambarare lililozungukwa na uoto wa asili, ikijumlisha nyasi pamoja na miti iliyoota na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Kupatikana kwa makazi ya watu katika eneo hili ni ishara tosha ya kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika hili eneo.

Eneo la kijiografia lenye milima na mabonde likiwa limezungukwa na uoto wa asali, unakuosanya nyasi pamoja na miti iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Upatikani wa makazi ya watu katika eneo hili unaashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika hilo eneo.

Mnyama mzuri mrefu na wa kuvutia mwenye shingo ndefu na ngozi ya mabaka mabaka aitwae twiga, akiwa katika eneo tambarare lenye miti yenye majani madogo madogo na miba anayotumia mnyama huyo kama chakula, huku kwa mbali makazi ya watu wakidhihiri kuendelea kuimarisha tafsiri eneo hilo la kuvutia.

Eneo la kijiografia lililo kua tambalale lililo zungukwa na nyasi baadhi ya maeneo na kukosa nyasi katika baadhi nyingine, lililo kua na miti iliyo ota na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, kupatikana kwa makazi ya watu katika eneo hili ni ishara tosha inayo ashiria kuendelea kwa shughuli za kibinadamu katika hili eneo.

Eneo la kijiografia lenye maji yaliyotuama, pamoja na uoto wa asili ulioota kuzunguka maji hayo. Uoto huo uliostawi vizuri na kunawiri wenye rangi ya kijani kibichi, na kudhihirisha milima katika eneo hili, kunazidi kulifanya eneo hili liwe na taswira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia, lililokuwa tambarare, limezungukwa na nyasi pamoja na miti iliyoachiana nafasi pamoja na mbingu iliyotanda kwa juu, inazidi kulifanya eneo hili kuwa na taswira ya kipekee.

Eneo la kijiografia lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha nyasi pamoja na miti iliyo kua na kustawi vizuri, hupatikana kwa makazi ya watu katika eneo hili, ni ishara tosha inayo ashiria shughuli za kibinadamu katika hili eneo.

Eneo la kijiografia lililokuwa tambarare lililozungukwa na uoto wa asili unaokusanya nyasi pamoja na miti iliyokua na kustawi vizuri. Eneo hili lililoko tambarare lenye anga lililotanda juu yake, linalozidi kuwa na taswira ya kuvutia kwa kudhihiri milima inayoonekana kwa mbali.

Eneo la kijiografia lililokuwa tambarare lililozungukwa na nyasi fupi zilzoota na kustawi vizuri zenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na anga lililotanda juu yake lenye rangi ya bluu kwa mbali na rangi nyeupe, likizidi kufanya eneo hili la kijiografia liwe na taswira ya kupendeza na kuvutia.

Eneo la kijiografia lililokuwa tambarare lenye nyasi fupi, na mti mmojammoja uliokuwa na kustawi vizuri. Kudhihiri kwa anga lenye rangi ya bluu juu yake, kunazidi kulifanya eneo hili kuwa na taswira ya kipekee na kuvutia.

Eneo la kijiografia, lililozungukwa na nyasi ndefu pamoja na miti iliyoachiana nafasi, japokuwa imenawiri vizuri na kukua, yenye rangi ya kijani kibichi. Eneo hili tambarare likiwa na anga lililotanda kwa juu yake, likizidi kulifanya eneo hili liwe na taswira ya kupendeza na kuvutia

Wafugaji wawili wanaojihusisha na shughuli ya ufugaji wa kuku, wakiendelea kuwahudumia kuku hao ili waweze kuzaliana na kutaga mayai mengi. Ili watu hao waweze kupata manufaa makubwa yanayotokana na ufugaji wa kuku.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa njia ya mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kupata manufaa yaliyokuwa makubwa kabisa kupitia mazao yao.

Mimea inayoendelea kukua na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi iliyooteshwa kwakutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, mfumo huu wa kilimo unamuwezesha mkulima kuweza kuotesha mimea ambayo itamletea mazao iliyokuwa bora na yenye afya.

Mimea iliyokuwa na kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kupitia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu. Kilimo hiki kinamuwezesha mkulima kuweza kuchagua mbegu ambazo zitamletea mazao yaliyokuwa bora kabisa, ili aweze kupata manufaa makubwa.

Mimea inayoanza kuchipua vizuri, iliooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya ukulima inamuwezesha mkulima kupata mazao yaliokuwa bora, yatakayomuwezesha kupata manufaa makubwa hapo baadae.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu, cha kuotosha mbegu. Mimea hii inatarajiwa kuzaa mazao kwa ubora kabisa na yenye afya, yatakayosaidia kampuni hii kuweza kupata manufaa makubwa kabisa.

Kusanyiko la wakulima wanaojihusisha na shughuli ya kilimo cha kuotesha mbegu, wakiendelea kukusanya mazao hayo yatakaowasaidia kwa ajili kuendesha zoezi hilo la kuotesha mbegu, zilizokuwa bora na afya kwa ajili ya kujipata faida inayotokana na mazao yao.

Mimea iliyokua na kustawi na kunawiri vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kupata mazao yaliyokuwa bora na yenye afya tele.

Mimea inaendelea kuchipua ili uweze kukua na kustawi vizuri kwa kuoteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuweza kupata mazao yaliyokuwa na afya bora kabisa yatakayomsaidia kupata faida iliyokuwa kubwa hapo baadaye.

Mimea iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Mimea hii inatarajiwa kuzaa mazao yaliyokuwa bora na yenye afya tele, kwani mfumo huu wa kuotesha mbegu humruhusu mkulima kuweza kuchagua mbegu bora kwa ajili mazao yake.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa cha kuotesha mbegu. Kilimo hiki ni muhimu kinachomsaidia mkulima kuweza kupata mazao yenye afya yaliyokuwa bora kabisa ili kuweza kupata faida iliyokuwa kubwa hapo baadae.

Mimea unayoendelea kustawi vizuri yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu, njia hii ya kilimo humuwezesha mkulima kupata mazao yaliyo bora kabisa.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa, na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamwezesha mkulima kuweza kupata mazao yaliyokuwa na afya na bora kabisa. Kwa kutumia njia hiyo ya kilimo, anapata manufaa yaliyokuwa makubwa kabisa mkulima.

Mbegu mbalimbali zimekusanywa na kuwekwa kwenye vyombo maalumu na kuwekewa majina yake. Mfumo huu wa kilimo wa kuotesha mbegu, unamuwezesha mkulima ili kuweza kupata mazao yaliyokuwa bora na afya, kwani uchaguzi wa mbegu huangalia mbegu zilizokuwa bora kabisa.

Mimea inaendelea kukua na kustawi vizuri, ikiwa imeoteshwa kwa njia na mfumo wa kisasa na kitaalamu wa kuotesha mbegu. Mfumo huo wa kilimo unamuwezesha mkulima kupata mazao yenye afya, yatakayomuwezesha kupata faida kubwa hapo baadaye.

Mimea iliyokuwa vizuri na kustawi na kunawiri, yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kuweza kupata mazao bora yenye afya, yatakayompatia faida kubwa.

Mimea inaendelea kuchipua na kukua vizuri iliyooteshwa kutumia njia na mfumo wa killimo cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Mimea hii inatarajiwa kukua vizuri na kuzaa mazao yaliyokuwa bora kabisa na yenye afya yatakayomuwezesha mkulima huyu kupata manufaa makubwa.

Mimea iliyokua na kustawi vizuri, yenye rangi ya kijani kibichi, iliyooteshwa kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa na cha kitaalamu wa kuotesha mbegu. Kilimo hiki ni kizuri kinachomsaidia mkulima kuweza kupata mazao yenye afya yaliokuwa bora kabisa, hivyo kumpatia faida iliyokua kubwa.

Sehemu ya shamba kubwa lililoandaliwa maalumu kwa ajili ya kuotesha mimea, kwa kutumia njia na mfumo wa kilimo cha kisasa na cha kitaalamu cha kuotesha mbegu. Njia hii ya kilimo inamuwezesha mkulima kupata mazao yaliyokuwa bora kabisa yatakayomnufaisha hapo baadaye.

Banda liliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na we radio wa hali ya juu ambayo inatarajiwa kutumika kwa matumizi ya ufugaji, kwa kufugia wanyama wanaweza kufuga majumbani kama vile mbwa, kuku, mbuzi na wengineo ambao tayari wanakuwa na uwezo wa kukaa katika banda hilo.

Mtaalam wa mifugo akiendelea kumhudumia mbwa huyo mwenye rangi nyeupe, kwa ajili ya kuhakikisha mbwa huyo anarejea katika hali yake ya kawaida na anakua mwenye afya tele, ili kuweza kuendelea na kutimiza majukumu yake.

Mtaalamu wa mifugo mbalimbali, akiendelea kuangalia hali ya mbwa huyu mwenye asili ya kijerumani ili kuhakikisha anakua na afya bora iliyokuwa madhubuti na kuimarika katika mwili wake, na kuwa na nguvu, na kuweza kuendelea na shughuli zake za kila siku.

Banda lilitengenezwa vizuri kwa ustadi mkubwa na weledi wa hali ya juu kudhihirisha uimara na sanaa kubwa aliyokuwa nayo mtengenezaji wa banda hilo. Mbele yake kukiwa kuna mbwa wawili wenye asili ya Kijerumani. Mbwa hawa wanatarajiwa kufugwa katika banda hilo.

Ndege ni katika jumla ya wanyamapori wanaoruka na kuvutia, katika aina nyingi za ndege miongoni mwao ni kipungu mwenye sifa ya kuruka umbali mrefu kwenda juu. Ndege huyo akiwa juu ya mti uliodondosha majani yake ukiashiria kipindi cha kiangazi.

Wafanyakazi katika moja ya hifadhi zilizopo nchini wakiendelea kuwahudumia wanyama hao ambao wanafahamika kama tembo wanaokamilisha idadi ya wanyama watano wakubwa kabisa. Mnyama huyu kulingana na umbile lake amechangia kwa kiwango kikubwa shughuli za kiutalii hapa nchini.

Moja kati ya wanyama watano wakubwa anayefahamika kwa majina kama tembo, akiwa amekaa katika eneo ambalo lina uoto wa asili ulioota vizuri na udongo wenye rangi nyekundu, pembeni kukiwa na watalii ambao wanaendelea kuvutiwa na muonekano wake mnyama huyo.